Meza nyekundu imejaa chupa mbalimbali za dawa, nyingi zikiwa nyeupe na zimepangwa kwa mpangilio, pembeni kuna kigonda cha kijani chenye vitabu vichache juu yake. Kando ya kigoda kuna bagi jeusi linalofanana na mkoba wa huduma ya kwanza, mandhari yanaonyesha maandalizi ya huduma ya afya au kliniki ya muda.

Mtoto mchanga anapewa chanjo ya matone ya mdomoni na mhudumu aliyevaa sare ya njano na kofia ya blue akiwa ameketi . Mama amemwangalia mtoto kwa makini akihakikisha kuwa amepewa chanjo vizuri, watu wawili wengine waliovaa sare za njano wamesimama karibu wakifwatilia kwa makini. Mazingira yanaonyesha kuwa zoezi la afya la kijamii likifanyika kwa mpangilio na umakini mkubwa.

Chupa ya wazi yenye kofia nyekundu inamandishi, chanjo ya MMR, yana nelezo, surua, matumbwitumbwi, rubella, virusi hii meningita ishirini. pembeni yake kuna sindano, ikiwa tayari kwa matumizi ya chanjo. Mazingira hii yanashiria utayari wa kutuwa huduma ya kinga.